Milango ya benki ikiwa imefunguliwa tayari kwa ajili ya kuruhusu wateja wanaotaka kupata huduma ya kifedha, inayojumuisha huduma ya kutoa na kuweka pesa katika benki hiyo, ili kuweza kurahisisha huduma hiyo.

Mwanamke mrembo aliyesimama mbele ya mashine ya kiautomatiki iliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kuhudumia wateja wenye shida ya kufanya miamala ya kutoa pesa, mashine hii inategemewa kurahisisha zoezi hilo la utoaji pesa bila kulazimisha mteja kwenda katika eneo la benki.

Matumizi ya simu janja za mkononi katika kufanya miamala ya kifedha inayojumuisha kutoa na kuweka pesa katika benki bila kumlazimu mteja kwenda katika eneo husika la benki, imerahisisha mno huduma hiyo na kuwafikia wateja wake kwa urahisi.

Kundi la vijana wakike kwa wakiume wakiwa katika moja ya kumbi za starehe wakiendelea kupata vilevi ambavyo ni hatari kwa matumizi ya watoto waliokuwa chini ya umri wa miaka kumi na nane, jambo hili ni hatari sana kwa matumizi pia ya afya ya kibinadamu hivyo haishauriwi kukithiri kutumia vinywaji hivyo.

Baa ikiwa imefunguliwa na imesafishwa vizuri, na kuandaliwa tayari kwa kuweza kupokea wateja, huku vinywaji vikiwa vimewekwa kwenye jokofu na vingine kwenye kabati, ni muhimu kufahamu: vilevi ni hatari kwa afya, lakini pia haifai kutumika kwa watu waliokua chini ya umri wa miaka kumi na nane.

Duka kubwa la magari mazuri na ya kisasa kabisa, yaliyoandaliwa na kuwekwa tayari kumvutia mteja, huku yakiwa yamepangwa kwa mpangilio maalumu ili kuweza kurahisisha zoezi la ununuzi pale wateja watakapokuja kwa ajili ya kununua.

Duka kubwa la magari ya kisasa na ya kifahari yaliyoandaliwa na kupangiliwa katika mpangilio maalumu na wa kuvutia, kwa ajili ya kuwepesisha zoezi la kuyauza magari hayo na kumwepesishia mteja pale atakapotaka kuchagua gari linaloendana na matakwa yake.

Duka kubwa la magari mazuri na ya kisasa yaliyoandaliwa na kuwekwa tayari kumvutia mteja, huku likizungukwa na maghorofa na miti michache kuongeza uzuri wa kuvutia wa mazingira hayo ya kibiashara yanayomrahisishia mteja kupata magari anapohitaji.

Mfanyakazi wa duka kubwa la magari mazuri na ya kisasa yaliyoandaliwa na kuwekwa tayari kwa kumvutia mteja akiendelea kuzungumza na mteja na kufikia makubaliano ya biashara yao hiyo.

Wafanyabiashara wawili wa magari, wakiangalia namna ya kuikuza zaidi na kupanua wigo wa biashara yao hiyo, huku pembeni yao kuna magari manne, yakiwa tayari kwa ajili ya kumvutia mteja na kwa ajili ya manunuzi.

Duka kubwaa la magari mazuri na ya kisasa kabisa yaliyoandaliwa na kuwekwa tayari kumvutia mteja, huku likizungukwa na maghorofa na miti michache kuongeza uzuri wa mazingira hayo ili kuweza kuleta wateja mbalimbali.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa zinazotokana na maziwa kama vile; vitafunio, chai pamoja na mtindi, likiwa tayari limekwisha kufunguliwa kuweza kuruhusu wateja kuweza kuingia katika duka hilo kuweza kufanya manunuzi kirahisi na wepesi.

Biashara ya kuuza maziwa, ikiendelea katika duka ambalo tayari limekwishafunguliwa kuweza kuruhusu wateja kuja na kupata huduma hiyo katika duka hilo, huku kukiwa kuna maandishi yanayoashiria upatikani wa bidhaa hiyo ya maziwa katika hilo duka.

Duka kubwa linalo jihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa zinazotokana na maziwa, likiwa lipo wazi tayari kwa kuweza kupokea wateja watakao hitaji bidhaa hizo. Duka hili likiwa limepambwa na kuwekwa katika mazingira safi na salama katika biashara hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa na bidhaa nyinginezo likiwa teyari limekwisha kufunguliwa ili kuweza kupokea wateja, ndani yake mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa.

duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa ndani yake kuna masine ya kielekroniki yenye rangi ya bluu na nyeupe yenye picha ya ng'ombe ili kuweza kuvutia muonekano wa mashine hiyo

Duka linalojihusisha na shuguli ya kuuza maziwa likiwa lipo wazi tayari kwa kupokea wateja, ndani yake kuna mashine ya kiotomatiki iliyopambwa kwa rangi nyeupe na bluu pamoja na nyeusi kwa mbali pamoja na picha ya ng'ombe ili kuweza kuvutia mwonekano wa duka hilo.

Mfanyabiashara wa duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, akiwa tayari ameshafungua duka lake na kuanza shughuli zake kila siku, ndani yake ana vifaa vya kisasa kabisa vikijumuisha mashine ya kiotomatiki inayomuwezesha kufanya biashara zake kwa urahisi.

Mfanyabiashara najihusisha na zoezi la kuuza maziwa, akiendelea kuikagua na kuiasisi mashine yake hiyo yakiautomatiki, inayomwezesha kufanya biashara yake kwa urahisi mashine hiyo ikiwa imepambwa na picha kubwa ya bilauli yenye maziwa ndani yake pamoja na picha ya ng'ombe huku kwa mbali kuna maandishi yanayosomeka maziwa freshi bei poa.

Duka la kuuzia maziwa likiwa lipo wazi, tayari kwa kupokea wateja, ndani yake kuna mashine nyeusi ya kiotomatiki inayosaidaia zoezi hilo la kuuza maziwa pamoja na vifaa vingine, vyote vikiwa juu ya vigae vilivyopangwa vizuri na kutengeneza mazingira ya kuvutia ya duka hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli za kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine kama vile; mtindi, mayai pamoja na keki na ugali ikiwa tayari lipo wazi kwa ajili ya kupokea wateja, kwa nje kukiwa kumepambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe na maandishi yanayoeleza juu ya bidhaa zinazopatikana katika duka hilo.

Mwanaume akiwa amesimama mbele ya duka linalojihusisha na shuguli ya kuuza maziwa na bidhaa nyinginezo likiwa liko wazi tayari kwa kuanza huduma ya kuwahudumia wateja kama vile ambavyo huwa ni ada yake kila siku.

Duka linalojihusisha na shuguli ya kuuza maziwa na bidhaa zinazotokana na maziwa, na bidhaa nyingine kama vile mayai na mikate likiwa lipo wazi, huku kwa nje imepambwa kwa rangi ya mabakambaka ya rangi nyeusi na nyeupe.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa limefunguliwa tayari kwa kupokea wateja, ndani yake kuna mashine za kiotomatiki zenye rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng’ombe aliyechorwa na kuwekewa mabaka meusi, ili kuweza kuvutia muonekano wa mashine hiyo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa liko wazi tayari kwa kuweza kupokea wateja. Ndani yake kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa. Mashine hio iliopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe na picha ya ng'ombe kuongeza uzuri wa kuvutia wa mashine hio.

Mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa akiwa tayari amekwishafungua duka lake, kwa nje kumedhihiri wanawake watatu waliokaa na kusubiri wateja watakaokuja ili kuweza kuwahudumia kwa wepesi na urahisi.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa lipo wazi tayari kwa kupokea wateja, ndani yake kuna mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa yenye rangi nyeupe na bluu na maandishi na picha ya bilauri iliyojazwa maziwa ndani yake.

Mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa akiendelea kuihudumia mashine yake ya kiotomatiki inayomuwezesha kuuza maziwa kwa njia nyepesi na rahisi zaidi, mashine hii iliyopambwa kwa rangi tofautitofauti na picha ya ng'ombe na bilauli iliyojazwa maziwa ndani yake.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa lipo wazi tayari kwa kupokea wateja, kukiwa ndani yake kuna mashine ya kiautomotiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe na maandishi yanayoonesha upatikanaji wa bidhaa hio madhubuti.

Mashine ya ki automatiki ya kuuzia maziwa yenye rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng`ombe na picha ya mtoto ikiwa ndani ya duka la kuuzia maziwa. Mashine hii inatarajiwa kurahisisha zoezi la kuuzia maziwa kwa wepesi na urahisi kabisa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha kufunguliwa tayari kwa kuweza kupokea wateja, ndani yake kukiwa na mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe na maandishi yanayoelekeza kupatikana kwa maziwa hayo katika eneo hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli za kuuza maziwa, likiwa limefunguliwa tayari kwa kuweza kupokea wateja, ndani yake kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa. Mashine hiyo ikiwa imepambwa kwa rangi nyeupe na bluu pamoja na picha ya ng'ombe.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja kuingia na kujipatia huduma hiyo, ndani yake kuna mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa katika duka hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari lipo wazi kwa ajili ya kupokea wateja, kwa nje kukiwa na mashine ya kiautomatiki iliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kuhudumia wateja kwa shughuli hiyo za maziwa.

Mwanamke mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa akiwa yupo ndani ya duka lake, huku duka likiwa limefumguliwa akiendelea kuwahudumia wateja wake, kwa kuwapimia maziwa katika vyombo maalumu na kutumia vipimo maalumu alivyoviweka, kwa ajili ya kudhibiti jambo hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa limefunguliwa tayari kwa kuweza kupokea wateja, huku kwa nje kukiwa kuna maandishi yanayoashiria kupatikana kwa bidhaa hiyo katika duka hilo kwa bei rahisi na nyepesi bila kumtaabisha mnunuaji.

Mashine ya kiautamatiki yenye rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na picha ya ng'ombe; inayotumika kurahisisha zoezi la kuuza maziwa inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli hiyo ya kuuza maziwa, pamoja na bidhaa nyingine.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa, kwa kutumia njia na mfumo wa kisasa, ikiwa njia yake ya mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa. Kwa nje kuna maelekezo yayoonyesha bidhaa zinazopatikana katika duka hilo, huku wateja wakiwa tayari wameshaanza kuingia katika duka.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa limekwisha kufunguliwa tayari kwa kupokea wateja, ndani yake kuna mashine ya kiotomatiki inayorahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa ikiwa imepambwa kwa rangi nyeupe na bluu na picha ya mtoto.

Kundi la vijana, wakiwa katika duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa, wakiendelea kupata kinywaji hicho muhimu kwa ajili ya afya, tabasamu zinazodhihiri katika nyuso zao, ikionyesha utamu na furaha juu ya kupata kinywaji hicho.

Duka linalojihisisha na shughuli ya kuuza maziwa, ikiwa na mashine ya kiomatiki inayowezesha shughuli hio ya kuuza maziwa mbele yake kukiwa mwanaume aliyesimama akijaribu kuchukua maziwa katika mashine hio.

Mashine ya kiotomatiki ya kuuzia maziwa iliopambwa kwa kutumia rangi ya bluu na nyeupe na maandishi, pamoja na picha ya ng’ombe iliyotengenezwa mahususi kwaajili ya kurahisisha katika zoezi la kuuzia maziwa ikiwa ndani ya duka la kuuzia maziwa hayo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa limefunguliwa tayari kwa ajili ya kuweza kupokea wateja, ndani yake kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa iliyopambwa kwa rangi nyeupe na bluu na picha ya mtoto mdogo.

Mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa akiendelea kukagua utendajikazi wa mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha biashara yake hiyo, huku kumpatia faida iliyokuwa kubwa kwa wepesi na urahisi.

Wafanyabiashara wa duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa zake, wakiwa tayari wamekwisha fungua duka lao kuruhusu wateja kuingia na kufanya manunuzi katika duka hilo.

Duka la kuuzia maziwa na bidhaa zitokanazo na maziwa likiwa wazi. Ndani yake kuna mashine ya kiautomatiki ya kisasa kabisa yenye rangi ya buluu na nyeupe, pamoja na picha ya ng'ombe wa maziwa mwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa na bidhaa nyinginezo zinazotokana na maziwa kama vile mtindi, likiwa tayari limekwisha funguliwa ili kuweza kuruhusu wateja kuingia katika duka hilo, kwa nje kulikuwa kuna picha mbalimbali za ng'ombe na zinginezo, na maandishi yanayoonyesha kupatikana kwa bidhaa hizo katika duka hilo.

Mwanaume aliyesimama mbele ya mashine ya kiotomatiki inayotumika kurahisisha zoezi la kuuza maziwa, mashine hiyo ikiwa imepambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe pamoja na picha ya ng'ombe kwa ajili ya kuvutia muonekano wake, inayopatikana katika duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Duka la kuuzia maziwa, likiwa lipo wazi tayari kwa kupokea wateja, ndani yake kuna mashine ya kiautomatiki iliyopambwa kwa rangi nyeupe na bluu pamoja na picha ya mtoto, huku kuna maandishi yanayosomeka kama maziwa freshi.

Duka la Bidhaa zitokanazo na maziwa, likiwa lipo wazi Kuna mashine ya kiotomatiki yenye rangi ya pamoja na picha ya ngombe, mashine hiyo yanatarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa.

Mashine ya kiautomatiki iliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya kuuzia maziwa iliyopambwa kwa rangi nyeupe na ya bluu pamoja na picha ya ng'ombe wakiendelea kula majani, iliyopo ndani ya duka linalojihusisha na shughuli hiyo ya kuuza maziwa.

Mashine ya kiotomatiki iliyopambwa na kutengenezwa vizuri kwa picha mbalimbali kama vile picha ya bilauri, yenye maziwa pamoja na picha ya ng'ombe, inayotarajiwa kurahisisha zoezi la kuuza maziwa na kisha kumpatia muuzaji wake faida iliyokuwa kubwa.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa limefunguliwa tayari kwa kuweza kupokea wateja. Kwa nje kuna mashine ya kiautomatiki inayorahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa, iliyopambwa kwa rangi ya blue na nyeupe, na picha ya birauli yenye maziwa ndani yake, pamoja na picha ya ng'ombe.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa tayari limekwisha kufunguliwa kwa ajili kuweza kupokea wateja. Kwa nje kukiwa kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa.

Watu wanaojihusisha na biashara ya kuuza maziwa wakiwa tayari wakisha fungua duka lao, kwa ajili ya kuweza kupokea wateja watakaokuja kwa ajili ya kuchukua maziwa, wakiyapanga vizuri na kuyahifadhi katika vyombo maalumu.

Duka linalojishughulisha na shughuli ya kuuza maziwa, likiwa tayari limekwisha kufunguliwa kuweza kuruhusu wateja kuingia kufanya manunuzi katika duka hilo, ndani yake kukiwa kuna mashine ya kiotomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo.

Mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kuuza maziwa pamoja na bidhaa nyinginezo, kama vile mayai na bidhaa zinazotokana na maziwa kama vile mtindi, akiwa tayari ameshafungua duka lake kwa ajili ya kuanza zoezi hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa likiwa limekwisha funguliwa kwa ajili ya kuweza kuruhusu wateja kuingia na kupata huduma hiyo. Ndani yake kukiwa kuna mashine za kiautomatiki yenye rangi ya bluu na nyeupe na picha za ng'ombe, tayari kwa ajili ya kurahisisha zoezi la kuuza maziwa.

Duka la kuuzia maziwa, likiwa lipo wazi, tayari kwa kupokea wateja ndani yake kuna mashine mbili za kiutomatiki, zinazotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa, mashine hizo zilizopambwa kwa rangi nyeusi blue na nyeupe na picha ya ng'ombe na mtoto kuimarisha uzuri wa eneo hilo.

Mashine ya ki automatiki yenye rangi ya blue pamoja na nyeupe na picha ya ng'ombe, inayotarajiwa kurahisisha zoezi la kuuzia maziwa ikiwa ndani ya duka kubwa, linalojihusisha na shughuli ya kuuza maziwa.

Duka la kuuzia maziwa likiwa liko wazi tayari kwa kupokea wateja ndani yake kuna mashine nyeupe ya kiotomatiki, kwa nje kukiwa kumepambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe na picha ya ng'ombe na maandishi yanayosomeka "Nyala milk center".

Duka la kuuzia maziwa likiwa lipo wazi tayari kwa ajili ya kupokea wateja, ndani yake kuna mashine ya kiautomatiki inayotarajiwa kurahisisha zoezi hilo la kuuza maziwa, iliyopambwa kwa rangi nyeupe na bluu na maandishi yanayosomeka maziwa freshi.

Duka kubwa linalojihusisha na kazi ya kutengeneza samani za kisasa kabisa kama vile viti, vitanda na kuweka magodoro likiwa lipo wazi tayari kwa kuwakaribisha wateja watakovutiwa na bidhaa hizo.

Mfanyakazi wa kike wa duka kubwa la samani, akiwa amebana nywele zake na kukagua bidhaa hizo za samani aina ya viti vilivyowekewa mito juu yake. Huku chini kuna vitalu vya rangi nyeupe, vikiongeza uzuri wa duka hilo kubwa la samani.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa za samani mbalimbali, likiwa limekwisha maliza kuandaa viti pamoja na meza katika ustadi mkubwa na weledi wa hali ya juu kisha kuvipamba na kuvutia muonekano wake ili kuweza kumvutia mteja kuweza kununua vitu hivyo.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza na kuuza bidhaa za samani mbalimbali liliwa limekwishakamilisha zoezi la kutengeneza kitanda kilichotengenezwa vizuri kwa ustadi na weledi wa hali ya juu, pembeni yake kuna chombo cha usafiri kinachotumika kurahisisha zoezi la usafiri.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza, pamoja na kuuza samani mbalimbali kama vile viti, vitanda, meza, pamoja na makabati, likiendelea na shughuli zake za kila siku baada ya kuwa limekwisha kufunguliwa tayari kwa ajili ya kuweza kupokea wateja.

Duka kubwa la samani mbalimbali ikikusanya jumla ya vitanda na meza, vilivyotengenezwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu na kupambwa kwa rangi mabalimbali kisha kupangiliwa, tayari kwa shughuli za kibiashara wateja watakapohitaji.

Duka la samani mbalimbali, likijumuisha viti pamoja na vitanda na meza, vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa, likiwa tayari limefunguliwa na kupangiliwa vizuri, huku ukutani kukiwa kumebandikwa picha mbalimbali zenye kuongeza uzuri wa kuvutia wa eneo hilo.

Wanaume wawili wanaojihusisha na shughuli ya kutengeneza na kuandaa samani zinazotengenezwa kutokana na miti wakiwa kazini, wakiendelea na zoezi hilo. Bila kupoteza muda na kuhakikisha bidhaa zao zinakuwa vizuri na salama kwa ajili ya matumizi ya wateja.

Duka kubwa la samani mbalimbali ikiwemo, vitanda na masofa pamoja na meza vilivyotengenezwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu, kisha kupangiliwa na kupambwa kwa rangi mbalimbali, tayari kwa shughuli za kibiashara.

Mfanyabiashara anayejihusisha na shughuli ya kutengeneza na kuuza bidhaa za samani mbalimbali, akiendelea kufanya ubunifu wake katika kutengeneza bidhaa hizo kisha kuzipangilia vizuri, tayari kwa ajili ya kurahisisha pale ambapo mteja atahitaji kununua na kuchukua bidhaa hizo.

Duka kubwa la samani mbalimbali, ikiwemo vitanda na masofa, viliyotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu na kupambwa kwa rangi mbalimbali, kisha kupangiliwa tayari kwa shughuli za kibiashara, ili kuweza kuvutia mnunuaji.

Duka kubwa la samani mbalimbali, lilijumuisha masofaeza zilizo tengenezwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu na kupambwa rangi mbalimbali, kisha kupangiwa tayari kwa ajili ya shughuli za kibiashara lumrahishia mteja pale atakapo taka kununua.

Samani mbalimbali kama vile viti, meza pamoja na kabati zilizotengenezwa vizuri na kwa weledi na ustadi mkubwa, kuonesha umahiri ja uimara wa mtengenezaji huyo kutoka katika kampuni, na hujihusisha na utengenezaji wa samani hizo.

Duka kubwa la samani linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza na kuuza bidhaa za samani kama vile; masofa pamoja na magodoro ambayo yameshaandaliwa na kutengenezwa na kupambwa kwa rangi nzuri inayovutia, ilikuweza kumvutia mteja wakati atakapo hitaji kununua.

Duka kubwa lenye samani mbalimbali ikiwemo masofa, yaliyotengenezwa kwa ustadi wa hali ya juu na kupangiliwa na kupambwa kwa rangi mbalimbali kisha kutiwa nakshi tofauti ili kuweza kuongeza uzuri wa muonekano wake tayari kwa ajili ya shughuli za kibiashara.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza na kuuza samani mbalimbali likiwa limeitengeneza viti na kuvipamba kwa kuviekea mito yenye rangi nyeupe. Kwa nyuma, kuna gari lililoegeshwa vizuri kabisa kwa kuzingatia maelekezo ya eneo hilo.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza pamoja na kuuza samani mbalimbali, ikiendelea na zoezi la kutengeneza kabati huku mafuti ya kabati hilo yakiwa yamefunguliwa, tayari kuonyesha utayari wa kabati hilo, kwa ajili ya matumizi na kuuzwa kwa mteja.

Duka linalojihusisha na kuuza dhamani kama vile viti na meza na kuzipangilia vizuri ili kurahisisha zoezi la uuzaji pale wateja watakapo kuja

Duka kubwa la samani mbalimbali ikiwemo: vitanda, masofa, pamoja na meza vilivyotengenezwa kwa ustadi na weledi wa hali ya juu na kupangiliwa na kupambwa kwa rangi mbalimbali kisha kuwekwa tayari kwa shughuli za kibiashara.

Duka kubwa linalojihusisha n uuzaji wa thamani mbalimbali kama vile viti, meza na nyinginezo, ikiwa tayari imeshafunguliwa na kupangilia katika muonekano mzuri ili kuweza kumvutia mteja anapokuja kununua.

Duka kubwa linalo jihusisha na shughuli ya kutengeneza samani tofautitofauti pamoja na kuziuza samani hizo. Samani zinazo tengenezwa katika duka hili zinajumuisha viti, meza, makabati pamoja na bidhaa nyinginezo.

Duka kubwa la samani mbalimbali, likiendelea na zoezi la kutengeneza masofa na kuyapamba na kuyaweka katika rangi mbalimbali na tofauti za kuvutia, kisha kuviandaa kwa ajili ya kuweza kumrahisishia mteja pale atakapohitaji kununua.

Duka linalojihusisha na shughuli ya kutengeneza na kuuza samani mbalimbali, likiwa limekwishaandaa samani hizo na kuzipamba kwa kuziwekea mito yenye rangi tofauti tofauti tayari kwa ajili ya kuweza kumvutia mteja pale atakapohitaji kununua samani hizo.

Duka kubwa la samani mbalimbali, ikiwemo masofa yaliyotengenezwa kwa weledi wa hali ya juu, kisha kupambwa kwa rangi mbalimbali kwa ajili ya shughuli za kibiashara, pale ambapo wateja watakapokuja kuhitaji bidhaa hizo.

Eneo la mapokezi ya hoteli kubwa ya kifahari liilopambwa kwa samani mbalimbali na l picha zilizobandikwa ukutani, utanashati wa eneo hilo ukiendelea kuongezea uzuri wa mandhari hiyo ya kupendeza na kuvutia.

Sehemu ya hoteli kubwa na yakifahari iliyoandaliwa mahususi kwa ajili ya kukaa wateja watakapokuwa wakipata vinywaji na kubadilishana mawazo tofautitofauti na kupanga mipango itakayowawezesha kufikia malengo yao katika maisha.

Wafanyabiashara wanaojihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali kama vile; nyanya, mchele, matango, ndizi pamoja na nazi na bidhaa nyinginezo wakiwa sokoni wakiendelea na shughuli hiyo ya kuuza bidhaa zao bila wasiwasi wa aina yeyote.

Mwanamke mjasiriamali akiwa sokoni, akiendelea kupanga bidhaa zake vizuri. Bidhaa hizo zinajumuisha: ndizi, nyanya, hoho, vitunguu na nyinginezo, ili kuweza kuwepesisha jambo la ununuzi watakapokuja wateja.

Mwanaume anayejihusisha na shughuli ya kuuza vitunguu akiwa ameviweka vitunguu hivyo katika ndoo na kuvipangilia vizuri, tayari kwa kumrahisishia mteja pale atakapohitaji bila kupata usumbufu na taabu ya aina yeyote.

Mwanamke anayejihusisha na shughuli ya kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile; ndizi, mbogamboga, nyanya na nyinginezo, akiwa sokoni akiendelea kufanya shughuli zake za kila siku. Tabasamu lililodhihiri kwenye uso wake ikionyesha furaha ilioje ya kufanya kazi yake hiyo.

Mwanamke mjasiriamali anayefanya biashara za kuuza bidhaa mbalimbali, akiwa sokoni pamoja na wafanya iashara wenzake, akiendelea na zoezi la kuvipanga viazi ulaya katika ndoo maalumu, alizozitenga kwa ajili ya shughuli hiyo.

Mwanamke mjasiriamali anayefanya kazi ya kuuza nyanya, ndizi, mbogamboga, mayai, pamoja na bidhaa zingine pamoja na bei zake akiwa sokoni pamoja na mjasiriamali mwenzake wakiendesha shughuli zao za kila siku.

Mwanamke mjasiriamali anayejuhusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile nyanya na bidhaa zinginezo akiwa yeye na wafanyabiashara wenzake akiwa apo sokoni

Wanawake wajasiriamali wakiwa sokoni pamoja na wafanyabiashara wenzao wakiendelea na zoezi la kuuza nyanya ambazo zimepangwa vizuri kwenye vyombo maalumu ilikuweza kurahisisha zoezi hilo la kuuza na kununua nyanya wateja watakapo kuja.

Mfanyabiashara akiwa sokoni akiuza nafaka mbalimbali pamoja na bidhaa nyengine zilizopangwa vizuri, pamoja na kuwekwa vibandiko vilivyoandikwa bei za nafaka na bidhaa husika.

Mwanamke mjasiriamali anaefanya kazi ya kuuza bidhaa mbalimbali akiwa sokoni pamoja na wajasiriamali wenzake wakiendelea na zoezi hilo kama vile ambavyo hufanya kila siku katika eneo hilo.

Mwanamke mjasiriamali akiwa sokoni, akiendelea kufanya kazi yake ya kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile: machungwa, nyanya, ndizi pamoja na matikiti maji, huku akiwa anatabasamu katika uso wake kuonyesha furaha aliyokuwa nayo.

Wafanyabiashara mbalimbali wa kike kwa wa kiume wakiendelea na shughuli zao za kila siku za kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile nyanya, ndizi, mbogamboga na bidhaa nyinginezo muhimu kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Njia ya kisasa, nyepesi na ya kiteknolojia zaidi inayomuwezesha mtu kufanya miamala ya kifedha kwa njia rahisi kwa kutumia simu janja ya mkononi pamoja na kadi ya benki. Njia hii ni salama na nyepesi mnon inayomuwezesha mtu kufanya miamala yake hiyo.

Njia ya kisasa nyepesi na ya teknolojia zaidi na umuwezesha mtu kufanya miang'ara ya kifedha kwa njia rahisi kwa kutumia simu janja ya mkononi pamoja na kadi ya benki njia hii ni salama na nyepesi mno

Njia ya kisasa nyepesi na ya kiteknolojia zaidi inayomuwezesha mtu kufanya miamala ya kifedha kwa njia rahisi kwa kutumia simu janja ya mkononi bila kulazimu kwenda katika vituo maalumu vilivyo andaliwa kwa ajili ya kuendesha miamala hio ya kifedha.

Jengo la ghorofa lililoandaliwa mahususi na shirika maalumu linalojihusisha na ujenzi wa nyumba hizo, likiwa tayari kupokea wateja watakaopanga na kuishi ndani ya nyumba hiyo.

Duka kubwa la nguo upande wa nguo za kiume, zilizoning’inizwa kwa kutumia vikwamsho tofautitofauti na kupangiliwa vizuri ili kumpa mteja urahisi wakati wa kuchagua nguo kulingana na mapenzi yake, huku juu kukiwa na bango kubwa linaloonyesha punguzo la bei kwa asilimia arobaini.

Duka kubwa la nguo upande wa nguo za kiume, zilizoning'inizwa kwa kutumia vikwamishi na kupangiliwa vizuri katika rafu, ili kumpa urahisi mteja wakati wa kuchagua nguo kulingana na mapenzi yake.

Duka kubwa linalojihusisha na uuzaji wa nguo kwa upande wa nguo za kiume zilizopangwa na kuning'inizwa vizuri, kutumia vikwamsho tayari kwa kumwepesishia mteja nakuweza kuchagua nguo zinazowndana na mapenzi yake.

Duka kubwa la nguo upande wa nguo za kiume zilizopangwa na kuwekwa katika mwonekano mzuri wa kuvutia na kumrahisishia mteja pale anapotaka kuchagua, huku ukukutani kukiwa kumebandikwa picha zinazoonyesha muonekano wa watu maarufu katika mavazi hayo.

Duka kubwa linalojihusisha na shughuli ya kuuza nguo upande wa nguo za kiume, zilizopangwa katika kabati vizuri na nyingine kuning’ining’inizwa kwa kutumia vikwamsho. Mazingira na upangaji mzuri wa nguo hizo unazidi kuongeza uzuri wa eneo hilo.

Duka kubwa la nguo mbalimbali upande wa nguo za kiume zilizopangwa kwa kutumia rafu na kuning'inizwa kwa vikwamsho. Vazi hili mashuhuri aina ya suti, ni vazi ambalo linatumika kuvaliwa katika hafla za heshima na kuvutia.

Duka kubwa linalojihusisha na kuuza bidhaa mbalimbali, upande wa nguo zilizopangiliwa na kutundikwa na kupangiliwa kwa kutumia vikwamsho likiwa lina milango ya vioo unayoongeza uzuri wa kuvutia wa eneo hilo, likiwa liko wazi tayari wateja wanaingia kwa ajili ya kuendelea na shughuli ya manunuzi.

Duka kubwa la nguo upande wa nguo za kike zilizo ning`inizwa kwa kutumia vikwamisho na kupangiliwa vizuri, ili kumpa urahisi mteja wakati wa kuchagua nguo kulingana na mapenzi yake bila kupata tabu ya aina yoyote katika uchaguzi huo.

Mwanamke aliyevalia fulana nyekundu pamoja na suruali nyeusi huku ameshikilia mkokoteni wa mnunuzi, akiendelea kuchagua bidhaa mbalimbali zinazopatikana ndani ya duka kubwa la kisasa.

Duka kubwa la kisasa lenye mwonekano na mandhari ya kuvutia, upande wa vinywaji, vikiwa vimepangiliwa vizuri kwenye rafu tayari kwa kumrahisishia mteja atakapohitaji kuchagua kinywaji kinachoendana na uhitaji wake na hali yake kwa muda huo.